Mchezaji wa mpira mwenye mguu ulemavu aliyevaa sare ya timu Kenya yenye rangi nyekundu na nyeupe, mchezaji huyo anatumia mkongojo ya usaidizi huku akiwa uwanjani karibu na mpira ya mguu.

Bango lililowekwa kwenye ukuta wa mbao mwekundu likiwa na ujumbe wa marekembisho. Neno welcome limeandikwa kwa wima. Kila herufi ikiwa na rangi tofauti na kila moja ikianza sentensi inayounda ujumbe mzima.

Tarakilishi mbili za mezani za chapa ambazo zimewekwa juu ya meza moja. Kila tarakilishi ina keyboard na kipanya chake. Kwenye meza, mbele ya tarakilishi kuna vitambaa vya rangi na picha mbalimbali.